Kundi la watu wazima wenye rika tofauti, wakiwepo wanaume kwa wanawake walioko mkutanoni, wakisikiliza hoja za mwanaume mmojawapo aliyesimama mbele yao.

Watoto wapo katika darasa kubwa na lenye nafasi ya kutosha, wakimsikiliza kwa umakini mkubwa sana mwalimu wao wa kiume, aliyesimama mbele yao akiwapa maelekezo.